Meza ambayo ina sahani tatu zenye vyakula ndani, ikiwemo biriani ambalo linaonekana kuwa na yai na rojo na kachumbari, pia kuna sambusa na pilipili.

Viazi karai vilivyopikwa na kuwekwa kwenye sahani tayari kuandaliwa na tayari kuliwa.

Soko la samaki ambao huvuliwa na wavuvi haswa haswa usiku wa manane baharini.

Ufuoni kunaonekana kuwa na miti na dau ambalo hutumika kama chombo cha usafiri majini kuvusha watu, mizigo na wanyama.

Mnazi ni zao ambalo linatoka katika mmea wa mnazi. Hutumika kama kiungo cha chakula.

Duka la kuuza bidhaa ambazo ni viungo vya kupikia chakula kama vile pilau na biriani.

Ng'ombe wawili weusi ambao wanaonekana kukamuliwa kutumia mashini, baada ya zoezi hili maziwa huhifadhiwa, kisha kupelekwa kwa maduka mbali mbali kwa ajili ya kuuzwa.

Jiko la kuchoma nyama ya ng'ombe, mbuzi, kuku , kondoo na hata samaki na wanyama wengine.

Pilau ni chakula kinachopendwa na watu wengi haswa wanaoila kutumia kijiko ama wengine kwa mikono.

Miti hutupa matunda na pia hutumika kutengeneza sahamani kama vile viti, vitanda na meza.

Sahani nyeupe ambayo ina mahamri kumi na saba yaliyopangwa na kupikwa kwa ustadi na kupendeza machoni.

Dau ni chombo Cha usafiri ambacho hutumika majini. Kinaweza kusafirisha watu, wanyama au hata mizigo. Mbele yake tunaona msitu mkubwa ambao hauwezi kukosa wanyama kama vile nyani na sungura.

Mikono ya mtu mmoja imeshika sahani nyeupe ambayo ina samaki, sambusa, mahamri na vitumbua ambavyo vinaweza kuliwa asubuhi, mchana hata jioni.

Mkulima wa shamba hili analima mmea wa migomba ambao zao lake ni ndizi. Huliwa kwa kupikwa au kuvumbikwa na kuiva kama tunda katika maisha ya kila siku.

Sahani ya kijivu yenye umbo la mduara lina visahani viwili vyengine ambavyo vina ukwaju na maharagwe pia kuna mboga samaki, ndizi na wali.

Dukani, kila bidhaa ina bei yake kulingana na yule anayehudumu.

Beseni ndogo, kumi na tatu, ambazo zimejazwa bidhaa ya viungo vya kupikia. Tatu kati hizo, ni za rangi ya samawati.

Gavana wa Mombasa aliuufungua rasmi mradi wa soko la wavuvi watakapo uzia samaki wao.

Ng'ombe ni mnyama ambaye hutupa maziwa na nyama na mtoto wake huitwa ndama.

Sahani tatu nyeupe juu ya meza ambazo zina vyakula kama vile pilau, ambayo kando yake kuna kitunguu maji kilichokatwa kwa umbo la mviringo.

Duka la viungo ambavyo hutumika kupikia vyakula mbalimbali kwa mfano, pilau na biriani.

Sahani nyeupe ambayo ina samaki na mabenda kando yake kuna limau, chumvi na pilipili.

Sahani tatu nyeupe zilizoshikiliwa zikiwa na samaki, mboga mboga na pilipili inaweza kuliwa na wali.

Mvuvi au muuza samaki ambaye amevua samaki na kuwaweka sokoni. Amevalia barakoa na amewaeka mezani.

Juu ya meza hii kuna sahani ya rangi ya buluu ambayo ina sambusa nne na kando yake kuna kisahani kidogo ambacho kinaweza kuwa na ukwaju ama hata pilipili.

Wakaazi wa kaunti ya Taita Taveta wamehimizwa kukizingatia kilimo cha ufugaji wa ng'ombe.

Ng'ombe weupe na weusi ni baadhi ya mifugo wanaofugwa humu nchini na wakulima tofauti tofauti ikiwemo wale wa maziwa na nyama.

Sahani yenye umbo la duara, iko juu ya meza. Na ina samaki, ambaye anaweza kuliwa na sima ama wali.

Mahindi na viazi tamu ni vyakula asili, ambavyo huongeza nguvu na kinga mwilini. Hata hivyo waziri wa kilimo nchini, alihimiza wakulima kulima mimea hiyo 𝑖𝑙li kuongeza ustawi wa vyakula.

Nyoka, ni mnyama ambaye watu wengi hu𝑚𝑤𝑜gopa sana. Na kila unapomwona hukimbilia kumwangamiza.

Sahani nyeupe, yenye umbo la duara dufu. Ina vibanzi, samaki, na kachumbari. Kando yake, kuna chupa mbili nyekundu, ambayo mojawapo ina kifuniko cheupe.

Sekta ya ukulima, imehimiza upanzi wa mmea wa mnazi, haswa kwenye maeneo ya pwani kama vile Mombasa.

Ufuoni, watu wanaweza kuja kupumzika hapa baada ya kutoka kuogelea au kabla ya kuingia baharini kuogelea.

Ng'ombe watano, wanne wanakula nyasi na mmoja amesimama kando. Wote ni weusi na weupe.

Matawi yaliyonyauka na mengine yakiwa ya kijani kibichi, inaonekana kuwa ni msitu ambao unawanyama pori kama vile ndovu, punda milia, nyoka, nyani tumbili na fisi.

Chakula cha aina cha shawarma, kinapendwa sana na jamii ya wasomali.

Ndizi ni aina ya chakula ambacho kinaweza kupikwa kwa jiko ama kuvimbikwa na kuliwa zinapoiva.

Nyasi, miti na njia inayoelekea kwenye jumba ambalo limepigwa rangi nyeupe. Jumba hili linaonekana kua hoteli au nyumba ya mapumziko.

Sahani ya rangi ya udhuringi ambayo iko juu ya meza iliyo na kijiko wali samaki na kando yake kunaonekana kua na mboga, maharagwe na pilpili.

Mmea wa mnazi, ambao zao lake ni nazi, ambayo isipokomaa huwa inaitwa dafu, ambalo hunywewa na watu sana.

Waswahili wanajulikana kwa uhodari wao wa upishi wa mahamri na vitumbua huko pwani.

Sahani nne zenye umbo la duaradufu ambazo zina sambusa, viazi karai, kaimati, bajia na vitumbua.

Ukulima wa ng'ombe zaidi ya kumi wa maziwa nyeupe na nyeusi, ambazo ziko zizini, ambalo ni la paa la mabati. Maziwa hutumiwa kupikia chai na kuunda bidhaa tofauti.

Buri mbili ambazo moja ni rangi ya buluu na nyingine ya kijani kibichi inaonekana kupakiliwa zao la ndizi ambao hutoka kwa mmea wa mgomba.

Mtu wa jinsia ya kike aliyechuchumaa na ambaye amevaa nguo ya rangi ya nyekundu, anaonekana akikamua maziwa ya ng'ombe kwa ndoo na nyuma yake kuna ng'ombe nyeupe.

Viti, meza, kijiko, uma , kisu, sahani nyeue ambayo ina samaki, na ukwaju na kachumbari.

Mgahawa ufuoni kwa bahari. Kuna wateja wanaojifurahisha na mandhari ya bahari, ambayo ni tulivu sana.

Sahani mbili ambazo mojawapo ikona pilau ambayo ina ndizi pilipili na kachumbari. Sahani ya pili ina biriyani, pilipili, maya wa kuchemshwa kachumbari na rojo la pilipili.

Maji yanaonyesha kivuli cha minazi ikiashiria kuwepo kwa mimea ya minazi karibu na eneo hili.

Umati wa jinsia mbili; wa kike na wa kiume wanaonekana kuuza viazikarai.

Mmea wa mnazi hupatikana pwani na hutoa zao la nazi ama madafu.

Mtu mmoja ambaye ameshika kisu mkononi na amevaa vazi lililoandikwa ngano ni taifa.

Mmea wa mnazi ambao zao lake ni madafu na nazi. Pia matawi yake hutumika kutengeneza vitu kama vile uteo.

Profesa Wangari Maathai alisisitiza upanzi wa miti haswa kwenye maeneo ya pwani.

Meza hii ina vyakula aina ya vitumbua, viazi karai, mitai na sambusa.

Ufuoni, kuna mchanga mweupe, maji ya baharini kwa mbali. Mawingu ya mvua, na miale ya jua ikichomoza.

Watu wanne, wa jinsia moja ya kiume. Walio na mavazi meusi na nyekundu. Wanaonekana kuuza vyakula, kama vile viazi karai, sambusa, na mikate ya sinia.

Sambusa, bajia, viazi na mahamri ni vyakula ambavyo vina umaarufu mkubwa sana Mombasa.

Dafu linatoka kwenye mti wa mnazi na inapokomaa inakua nazi ambayo hutumika kutengeneza tui.

Watu wawili wa jinsia moja ya kike ambao wanapanga samaki kwa gunia la rangi ya buluu inaonekana kuwa sokoni.

Pilau, ndizi na kachumbari. Inaweza kuliwa asubuhi, mchana hata jioni.

Katibu wa mazingira, amekashifu vikali, tabia ya kuchafua ufuo wa bahari na taka.

Ufuoni unaashiriwa na mchanga mweupe na taka ambazo hutoka baharini. Pia, mmea ambayo ni wa kijani kibichi uliomea hapo unapatikana sehemu za huko peke yake.

Samaki wakubwa na wadogo, umati wa jinsia mbili ya kike na ya kiume ambao wamevaa mavazi ya rangi ya buluu samawati, kijani kibichi na wengine wamevalia kofia.

Sahani nyeupe ambayo imejaa mabuyu yenye rangi ya nyekundu ambayo hupatikana sana kwenye kaunti ya Mombasa huko pwani.

Muuzaji wa vitumbua, viazi karai, mahmri na mitai na mteja wake anayemhudumia

Watu wa jinsia mbili wa kike wanne na ya kiume wawili ambao wanaonekana kuwa kwenye shughuli zao za kila siku sokoni, wametandika samaki kwenye gunia la buluu na wanaonekana kungoja wateja.

Kitoweo cha samaki ambacho kinaweza kuliwa na chakula kama vile wali, pilau na sima.

Sahani iliyo sakafuni yenye umbo la duara ambayo ni nyeupe na maua ya kijani kibichi na samawati. Ina viazi ambavyo vinaweza kuliwa asubuhi, mchana hata jioni kutumia ukwaju.

Nyasi za kijani kibichi, mti mkubwa wenye kuonekana mizizi, na ukuta wa rangi nyeupe kwa mbali.

Njia, nyasi, nyumba na msitu mkubwa ambao 𝑢naweza kuwa 𝑛𝑎 wanyama pori kama 𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑛dovu, 𝑠imba, 𝑛yoka, 𝑓𝑖si na 𝑘𝑖ma.

Sahani nne juu ya meza yenye zina chakula cha wali, maharagwe ya nazi samaki wa kupakwa na mboga mboga.

Sahani iliyo juu ya meza ambayo ina umbo la duara. Ina viazikarai, mahamri na bhajia bila kusahau kisahani kidogo cheupe ambacho kina pilipili.

Miti, maji, mchanga mweupe, mashua na vivuli vya msongwe na pia anga.

Mahamri, viazi karai, sambusa vitumbua na bhajia hupikwa kwa kutumia unga wa ngano, pia kuna sahani ambayo ina maharangwe ya nazi na ukwaju uliofungwa kwa nyloni .

Migomba ni mmea ambao zao lake hutumika kama chakula na pia tunda kwenye matumizi ya kila siku ya nyumbani.